Uharibifu mkubwa unosababishwa na mafuriko au maporomoko ya udongo. Mto wenye maji ya matope unapita chini. Umebeba magogo na miti iliyong'olewa. Upande wa kulia, ardhi imeharibiwa vibaya na udongo umetitia .

Mwanamme labda fanyikazi wa usafi akiwa amevaa sare ya kijani kibichi na kofia ya baseball . Anatumia kifaa cha kutoa sabuni au sanitizer ya mikono kilicho bandikwa ukutani, ambapo pia kuna sinki mbili za kunawia mikono.

Wanawake wawili. Mmoja amevaa hijabu ya rangi ya kijani na anakaa akimsikiliza mwanamke mwingine ambaye amevaa koti jekundu na barakoa ya samawati akimfundisha kuhusu afya ya meno akitumia mfano wa taya ya meno na mswaki.

Barabara yenye maji yaliyotuama, labda kutokana na mvua au mafuriko. Kuna msongamano wa magari ikiwemo basi dogo la abiria, lori na pikipiki. Mwanaume mmoja anasukuma toroli huku akitembea kwenye maji. Kwa mbali, gari la wagonjwa linaonekana likipita huku taa zake zikiwaka na watu wengine wamesimama kando ya barabara wakiangalia.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika sindano ukiandaa chanjo. Karibu na mkono huo kuna chupa ndogo kadhaa za chanjo, zenye kofia za rangi ya samawati zikiwa zimepangwa. Kwa nyuma kuna boxi la chanjo lililoandikwa wazi.

Tukio la chanjo au huduma nyingine ya afya kwa watoto, mwanamume aliyevaa fulana ya njano yenye maandishi na ngao ya uso anaonekana akishika mkono wa mtoto mchanga. Mtoto huyo analala kwenye mikono ya mwanamke aliyevaa barakoa nyeusi.

Muuguzi au mtaalamu wa afya ambaye ni mwanamke mweusi akishughulikia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha kioo. Muuguzi huyo amevaa sare ya rangi ya samawati, miwani na ana stethoscope shingoni.

Mwanaume aliyevaa shati jekundu na suruali nyeusi akijishughulisha na kazi ya usafi nje ya jengo. Anaonekana akitumia ufagio na jembe la kukusanyia taka na kuna ndoo nyekundu chini.

Mkono wa mtu ukimpa sindano kwenye bega la mtu mzee, mwenye upaa. Mtu huyo mzee amevaa shati lenye mistari na anaonekana kuwa anapokea chanjo. Kuna pamba iliyoshikiliwa karibu na sehemu ya sindano.

Mwanamke akipokea chanjo au sindano kutoka kwa mfanyakazi wa afya. Mwanamke anayepigwa amekaa kwenye kiti chekundu, amevalia barakoa na anaonekana akipigwa sindano begani.

Daktari wa meno wa watoto akimuhudumia mtoto mdogo, daktari amevaa kofia, barakoa na nguo nyeupe, anaonekana akishikilia mfano wa meno au mnyama wa kuchezea huku akiongea na mtoto. Mtoto ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa ameshikiliwa na mama yake.

Mwanamume akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mwanamume huyo aliyevaa fulana ya kijani kibichi na barakoa ya samawati ameketi huku mkono wake wa kushoto ukiwa wazi kwa ajili ya sindano.

Mwanamke anayeweza kuwa mtaalamu wa tiba, akimsaidia mwanaume kufanya mazoezi ya viungo kwenye mkeka wa rangi nyingi. Mwanaume huyo anaonekana akijaribu kuinuka au kusimama kwa kutumia mikono na magoti, huku mwanamke akimshika kwa usaidizi.

Mkulima aliyevaa kofia ya majani na shati jeupe la mikono mirefu, akipulizia dawa kwenye shamba la mipunga. Amebeba kifaa cha kupulizia mgongoni mwake na anashika bomba refu la rangi nyekundu ambalo linatoa ukungu wa dawa.

Daktari au mtaalamu wa afya ameketi kwenye meza akifanya uchunguzi au kujiandaa kwa uchunguzi. Amevalia koti jeupe la daktari, kinyago cha uso kimepangwa kichwani na kidevu chake na ana tochi maalum ya kukagulia ilivyofungwa kichwani.

Wataalamu wawili wa meno, mwanaume na mwanamke, wakiwa wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno, wote wawili wamevaa barakoa na glavu. Mwanaume anaonekana akifanya matibabu kwenye kinywa cha mgonjwa, huku mwanamke anayefanana na nesi au msaidizi wa daktari wa meno akishika vifaa na mwanga juu ya mgonjwa.

Eneo la ajali mbaya barabarani, ambapo lori la kubebea mafuta limelala ubavu na moto mkubwa unaonekana ukiwaka kutoka kwa magari mengine yaliyoharibika. Moshi mweusi mzito unapaa angani.

Ubao mweupe ulioandikwa kwa herufi nyekundu ukiorodhesha magonjwa mbalimbali na hali za kiafya pengine ukionyesha utaalamu wa mtu au taasisi fulani katika kutibu magonjwa hayo.

Moto mkubwa wa nyika au msitu ukiwaka kwa nguvu kwenye mlima au kilima. Miali mikubwa ya moto inaonekana ikienea haraka, ikitoa moshi mwingi mweusi unaofunika anga.

Wanawake wawili katika mazingira ya hospitali. Mwanamke wa kulia, anayeonekana kama mama mpya, ameketi kitandani akiwa amembeba mtoto mchanga aliyefunikwa blanketi jeupe na miraba miekundu.

Mwanamume amelala chali juu ya kitanda cha uchunguzi akiwa amevalia barakoa. Mtaalamu wa afya, aliyevaa koti jeupe, anaonekana akimsaidia mgonjwa kunyoosha mguu kuashiria kuwa anapokea matibabu ya uchunguzi wa kimatibabu.

Mwanaume, labda mfanyikazi wa kiwanda cha dawa au mfamasia akiwa amevaa koti jeupe la maabara, kofia ya samawati ya nywele na barakoa ya samawati. Anaonekana akipakia au kufunga chupa za dawa zenye rangi nyeusi kwenye masanduku nyekundu na manjano.

Eneo la wazi lenye udongo mwekundu ambalo linaonekana kuwa kambi au makaazi ya muda. Kuna watu kadhaa wakiwemo wanawake na watoto, baadhi wakiwa wamebeba maji au vyombo.

Mwanamke, anayefanana na mfanyikazi wa afya au jamii kutokana na sare yake ya samawati na kitambulisho, ameketi na anaandika kwenye daftari. Amevaa barakoa ya samawati.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevaa sare za samawati na kofia za samawati wakionekana wakishiriki katika shughuli ya nje. Baadhi yao wamebeba mifuko au vifaa kwenye migongo yao na wengine wanashughulikia viti vyeupe vya kukunja.

Mwanamke akipokea chanjo, amevalia barakoa ya samawati na ameonyesha mkono wake kwa ajili ya sindano. Mtaalamu wa afya anaonekana akichoma sindano na kutumia pamba kushafisha eneo. Karibu na mwanamke huyo kuna sanduku maalum la kuhifadhia chanjo.

Chupa ya dawa iliyoanguka na vidonge vingi vyekundu vimetawanyika juu ya meza ya mbao. Kifuniko cha chupa hicho chenye rangi ya dhahabu kipo karibu na vidonge. Pembeni kushoto mwa picha kuna kipande cha karatasi kinachoonekana kama kipimo cha vipande vingi ambacho huenda kinatumika kupima viwango fulani katika majimaji au kemikali.

Watoto wawili mvulana na msichana wakijaribu kukusanya maji kutoka kwenye mtaro wenye maji machafu yanayotiririka yakiwa yamechanganyika na takataka. Mvulana anaonekana akijaza chombo huku msichana akiangalia kamera. Hali ya mazingira inaonekana kuwa duni na isiyo salama.

Mwanamke mhudumu wa afya anayevaa sare nyeupe, akimhudumia mgonjwa. Mhudumu huyo anaonekana akichukua sampuli, labda ya damu, kutoka kidole cha mgonjwa ambaye amekaa mbele yake.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko ambapo barabara na sehemu kubwa ya ardhi zimefunikwa na maji ya kahawia. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye maji hayo wakijaribu kuvuka.

Bango kubwa lililosimama kwenye tukio la kampeni au mkutano labda unaohusiana na afya. Bango hilo lina mambo na ujumbe na picha ya utepe mwekundu unaoashiria uhamasishaji.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa kwenye kitanda ndani ya chumba kidogo. Mwanamke mmoja amevaa sar ya samawati na kofia, akishika kitabu na anaonekana akimweleza kitu mwanamke mwingine aliyevaa nguo zenye miraba.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamekusanyika nje. Wengi wao wamevaa barakao. Watu wengi wameinua mikono yao juu, wakishangilia, au labda wakijibu wito fulani. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na majengo kadhaa, likiwemo moja lenye paa jekundu.

Daktari wa meno wa kike akiwa amevalia kofia ya samawati ya upasuaji, barakoa, miwani maalum yenye darubini na glovu nyeupe. Anafanya kazi kwenye mdomo wa mgonjwa, ambaye amelala kwenye kiti cha daktari wa meno.

Mhudumu wa afya labda nesi amevaa sare nyeupe na mistari ya samawati akimhudumia mwanamke. Mhudumu huyo anashikilia kitu kidogo chenye ncha kali sindano au kifaa cha kuchukua damu kwenye kidole cha mwanamke huyo ambaye amevaa shati jeupe lenye maua ya machungwa na herini za mviringo.

Mtu akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya, wote wakiwa wamevalia barakoa. Inaonekana ni eneo la chanjo labda dhidi ya covid-19 .

Kiungo kavu cha mmea labda kibuyu kilicho pambwa kwa shanga nyekundu na nyeusi zilizofungwa shingoni mwake. Kinaonekana kimewekwa katikati ya vitu mbalimbali kama vile mitungi na vifuniko. Muundo huu unaweza kuashiria matumizi ya kitamaduni au imani fulani.

Chupa kubwa ya kinywaji chenye rangi ya kahawia nyekundu. Chupa hiyo ina lebo iliyoandikwa kwa herufi kubwa. Inaonekana imewekwa nje, na mandhari nyuma ina mimea ya kijani kibichi.

Mkulima akiwa amevaa vifaa vya kujikinga ikiwemo barakoa, kofia na glavu, alipulizia dawa kwenye shamba lenye mimea mirefu ya kijani kibichi. Amebeba kifaa cha kupulizia dawa mgongoni.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia barakoa wakiosha mikono kwenye vituo maalum vya kunawia mikono. Mwanamke aliye upande wa kushoto, amevaa kanzu nyeupe na suruali nyeusi huku akionyesha jinsi ya kunawa mikono.

Jengo ndogo la huduma ya maji lililopakwa rangi ya samawati. Mwanamke amevaa kilemba cha kijani kibichi na ameshika chombo cha manjano akijaza maji kwenye bomba la nje. Mwanaume mwingine aliyevaa barakoa amesimama karibu naye akishika chombo kingine cha maji.

Kundi la watu, wengi wakiwa wanawake, wakiwa wamekusanyika nje. Wamevaa nguo za kijani kibichi na vesti za rangi ya samawati iliyokolea, zikiashiria kuwa ni sehemu ya shirika au programu fulani, labda ya sensa au utafiti.

Mandhari kame na ya bisi yenye miti michache iliyonyauka pengine kutokana na ukame au mazingira magumu. Ardhi imejaa mawe na miamba na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Muuguzi au mhudumu wa afya akimpa sindano mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mzazi au mlezi. Mhudumu huyu amevalia koti jeupe la maabara na anatumia sindano kumpa mtoto chanjo mkononi.

Watu wanne wakiwa nje, karibu na kituo cha kunawa mikono. Wote wanne wamevaa barakoa. Watu wawili wanaonekana wakitumia au wamesimama karibu na kituo cha kunawa mikono cha rangi ya samawati. Mwanamke mmoja ananawa mikono yake na mwanamke mwingine amesimama karibu naye akimsaidia au akisubiri zamu yake.

Kundi la watu likiwemo mwanamke aliyevaa kofia ya samawati na shati la jeansi akimpa mtoto mdogo dawa au chanjo ya mdomo. Mtoto ameketi kwenye paja la msichana mdogo ambaye anaonekana kumshika vizuri.

Eneo la hospitali au kituo cha matibabu, hasa eneo la Accident and Emergency kama inavyoonekana kwenye ishara. Wafanyikazi kadhaa wa afya, wakiwemo baadhi waliovalia sare nyekundu zinazofanana na msalaba mwekundu au huduma za dharura, wamekusanyika karibu na kitanda cha mgonjwa chenye magurudumu ambacho kina mgonjwa amelazwa.

Daktari wawili wa meno wakiwa wamevalia sare za kimatibabu na barakoa wakimhudumia mgonjwa mwanamke aliyelala kwenye kiti cha meno. Mmoja wa madaktari anatumia vifaa vya meno mdomoni mwa mgonjwa huku mwingine akishika kifaa cha kunyonya mate au vifaa vingine.

Mfanyikazi aliyevaa vifaa kamili vya kujikinga; barakoa ya gesi, miwani na glovu akiwa amepiga magoti karibu na makopo kadhaa ya kemikali. Amevalia pia mkanda wa usalama. Anaonekana yuko ndani ya gala au eneo la kuhifadhia bidhaa na kuna rafu zilizojaa makatoni nyuma yake.

Ngamia amelala chini kwenye mchanga wa jangwa. Ngamia huyo anaonekana amelala ubavu na kuna mzigo au tandiko lenye rangi ya waridi limewekwa juu yake. Mandhari yote ni ya mchanga, ikionyesha mazingira ya jangwani.

Mfanyakazi wa afya anayeweza kuwa nesi au daktari, akimpatia mtoto mchanga chanjo au dawa kwa mdomo. Mama wa mtoto amembeba mtoto huyo na anaonekana akifuatilia kwa makini utoaji wa huduma hiyo.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akipokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto kutoka kwa mwanamke mwengine. Wote wawili wamevaa barakoa. Mwanamke anaepokea chanjo amevaa shati jeupe na suruali ya jeans ya samawati huku mtoaji wa chanjo amevaa fulana nyeusi na sketi ya kijivu na inaonekana kama mtaalamu wa afya.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wameshika mabango yenye ujumbe unaohusu hedhi na kupinga unyanyapa. Mbele yao kuna rundo la vifungashio vya taulo za kike. Kuashiria kampeni ya kuelimisha na kusaidia wanawake kuhusu hedhi.

Kundi la watu wazima, wengi wao wakiwa wamevalia barakoa, wakiwa katika eneo la wazi lenye meza na benchi za mbao, mwanamke mzee aliyevalia barakoa na sweta yenye kofia yuko katikati ya picha akisimama karibu na meza.

Eneo lililofurika maji mengi huku magari mengi yakionekana yamekwama au yamezama nusu ndani ya maji hayo, upande wa kulia kuna gari dogo la rangi ya kijani njano likiwa limezama kabisa ndani ya maji.

Mwanamke wa kiasili ameketi kwenye kiti cha mbao, akiwa amevalia mavazi ya kitamaduni yenye shanga nyingi na nguo ya rangi nyekundu yenye nukta nyeupe. Mbele yake, mtaalamu wa afya ameketi kwenye kisanduku cha samawati kinachoonekana kama kisanduku baridi, amevaa koti jeupe la maabara, kofia ya kijani na barakoa ya samawati.

Wanaume wawili wakiwa katika eneo lenye mimea michache, wamezungukwa na kundi kubwa la nzige wanao ruka. Mwanaume upande wa kushoto amevaa shati la samawati na anatabasamu usoni, huku mwingine upande wa kulia amevaa shati jeupe na anaonekana akijaribu kujikinga na nzige.

Bidhaa mbalimbali za asili ambazo nyingi zinaonekana kuwa mzizi na magome ya miti yamewekwa juu ya kitambaa cheupe. Kuna mitungi kadhaa ya plastiki iliyojaa unga au mimea mingine iliyosagwa.

Mwanamke anayeweza kuwa mama akiwa amembeba mtoto mchanga mikononi mwake. Mwanamke huyo amevalia nguo za kijani na anatabasamu kuelekea kamera. Mtoto mchanga amefungwa kwa nguo laini za rangi ya waridi na nyeupe.

Daktari wa meno aki mhudumia mgonjwa. Daktari ambaye ni mwanamume amevaa kofia ya upasuaji ya samawati miwani ya manjano ya kujikinga, barakoa ya samawati na gauni la upasuaji la samawati. Amevaa pia glavu nyeupe.

Uharibifu mkubwa uliyoshababishwa na mafuriko au maporomoko ya udongo. Barabara au daraja limekatika likiacha shimo kubwa lilojaa matope na maji ya rangi ya kahawia, udongo mwingi na mabaki ya viti na mimea yamefurika eneo hilo.

Tukio la afya ya umma ambapo mwanamke ameketi akiwa amembeba mtoto mchanga aliyefunikwa blanketi jeupe na kofia nyekundu. Mwanamke huyo amevaa barakoa nyeusi. Mwanaume aliyevaa vesti ya njano, barakoa ya samawati na kinga ya uso anachunguza au anatoa matone kwa mtoto mchanga.

Mwanaume mwenye umri mkubwa labda mzee amevaa barakoa ya rangi ya samawati. Anaonekana akipokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto kutoka kwa mtu mwingine ambaye pia amevaa barakoa na anaonekana kama mtaalamu wa afya.

Mama mchanga akiwa ameketi kitandani hospitalini akimshika kwa upendo mtoto wake mchanga. Mama amevaa nguo ya hospitali ya rangi ya pinki na kilemba cha samawati chenye ruwaza.

Choo kidogo au jengo la huduma lililojengwa kwa mbao au matofali, likiwa na paa la bati. Lipo katikati la eneo la mashambani au shamba la kilimo, likizungukwa na miti na mimea. Upande wa kulia wa jengo kuna mfumo wa kukusanya maji, labda tanki la kuhifadhi maji ya mvua.

Wanaume wawili wakiongea kando ya barabara. Mmoja amekaa kwenye pikipiki akiwa amevaa helmeti na barakoa, huku pikipiki hiyo ikiwa imebeba chupa nyingi za maji au vinywaji vingine vikiwa zimefungwa vizuri.

Mikono ya mtu ikimimina vidonge vyenye rangi ya manjano na vilivyong'aa, ambavyo vinaonekana kuwa vidonge vya mafuta ya samaki au vitamini, kutoka kwenye chupa ya kioo hadi kwenye kiganja cha mkono mwingine.

Mkusanyiko wa vitu vinavyo onekana kutumika katika mila au tiba za jadi. Kuna vyungu mbalimbali vya udongo, vingine vikiwa vimepambwa kwa shanga nyekundu na nyeusi. Pia kuna vibuyu, baadhi vikiwa na manyoya na vingine vikiwa vimefungwa shanga za rangi tofauti.

Wanawake watatu wakubwa wakiwa wamevalia nguo zenye muundo wa madoa ya chui wamekaa nje kwenye ardhi ya udongo. Mwanamke aliye katikati ameshika matawi yenye majani. Nyuma yao kuna ukuta wa matofali na mimea.

Mwanamume mzee amesimama mbele ya choo cha nje kinachoonekana kuwa acha aina ya latrine au choo kavu kikiwa na kuta za zege na milango ya bati. Mwanaume huyo amevaa shati la kiafrika lenye rangi za manjano, samawati na kijani kibichi na anaonekana kutabasamu.

Daktari wa meno ambaye jina lake lina onekana kuwa Mercy Oyiru Abenga, akimhudumia mgonjwa. Daktari huyo amevaa miwani maalum yenye darubini barakoa na glavu za samawati.

Mwanamke mzee aliyevaa kitambaa cha zambarau kichwani na nguo ya kijani kibichi na shati jeupe ndani, akiosha kitu kwenye sinki la saruji au besheni la nje. Anatabasamu usoni mwake na anaonekana akifanya kazi yake kwa bidii.

Mwanamke mjamzito akiwa amelala chali juu ya mkeka wa rangi ya kahawia. Amevalisha shati la mikono mirefu la pinki na fulana nyeupe, huku amevaa kitenge chenye luwaza za samawati na kahawia kutoka kiunoni kuenda chini.

Mtaalamu wa afya wa kiume, aliyevaa koti jeupe la daktari, kofia yenye tochi na barakoa, akiongea na mwanamke aliyeketi mbele yake. Daktari huyo anashikilia kifaa kinachofanana na tunning fork akionekana akimweleza mgonjwa kitu fulani

Chungu cha udongo chenye rangi ya kahawia na nyeusi kikiwa na michoro ya mistari. Moshi unatoka ndani ya chungu hicho, kuashiria kuwa kuna kitu kinaungua au kinatoa harufu. Karibu na chungu hicho kuna vitu vingine vya kitamaduni kama vile vibuyu na shanga.

Mtaalamu wa afya ambaye anaonekana kuwa mwanamke ameketi nyuma ya dawati na amevaa barakoa, koti la samawati na nyeupe la matibabu au sare na miwani ya jua juu ya kichwa chake.

Mwanaume aliyevaa koti la rangi ya njano linalong'aa, fulana nyeupe na suruali ya kijivu akitembea kwenye eneo lililojaa maji, maji yanaonekana kuwa marefu karibu kufikia magoti yake.

Mwaname, mmoja amesimama katikati ya kundi kubwa la nzige wanaoruka. Mwanamume huyo akiwa amevaa fulana ya rangi nyeusi au kijivu na suruali ya kaki ameinua mikono yake yote miwili kana kwamba anajaribu kuwafukuza au kuwafanya waondoke.

Mwanaume anayevaa miwani na koti jeupe la maabara akiwa ameketi kwenye dawati akifanya kazi katika maabara au kliniki. Anaonekana akiandika kwenye kitabu kikubwa huku amevaa glovu nyeupe. Kwenye dawati lake kuna vifaa mbalimbali vya maabara kama vile mashine ndogo za kupimia.

Mwanamume na mwanamke wamesimama mbele ya choo cha nje chenye rangi ya samawati. Choo hicho kimejengwa karibu na makaazi duni au vibanda vilivyojengwa kwa bati, ikionyesha mazingira ya makaazi ya watu wengi kama vile mitaa ya mabanda.

Daktari wa meno wa kiume aliyevaa koti jeupe, barakoa la samawati na glovu, akimchunguza mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha meno. Daktari anaonekana akitumia vifaa vya meno kuchunguza mdomo wa mgonjwa.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko, ambapo maji mengi ya rangi ya kahawia yamefurika na kuzingira makazi. Nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao zimejaa maji na miundo yao inaonekana kuwa imejengwa juu ya nguzo rahisi.

Mtaalamu wa afya ambaye amevaa koti jeupe la maabara na barakoa akimpa chanjo mwanamke. Mwanamke huyo ameketi kwenye kiti cha mbao na anaonekana akipokea chanjo begani.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la mahabara, kofia ngumu ya usalama, na barakoa, akitumia chombo cha kunyunyiza kwenye mitungi mikubwa ya gesi, labda oxygen , amezungukwa na mitungi mingi iliyopangwa kwa safu. Juu yake kuna ishara iliyoandikwa, inspection area , ikionyesha kuwa anafanya ukaguzi au matengenezo.

Wanawake watatu, wawili wakiwa wamevalia sare zinazofanana na zile za wauguzi au wahudumu wa afya wakiwa wamesimama karibu na kitanda cha hospitali. Kwenye kitanda hicho kuna watoto wachanga wawili wamelala wakiwa wamefungwa nguo zenye rangi.

Mtaalamu wa matibabu aliyevaa sare ya kijani kibichi akimsaidia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha mashine ya MRI yenye chapa ya siemens .Mgonjwa amefunikwa blanketi na anaonekana tayari kwa uchunguzi.

Wanawake kadhaa wa kiafrika, wanaonekana kuwa kutoka kabila fulani, kutokana na mavazi na mapambo yao ya shingo, yenye shanga zenye rangi mbalimbali. Wanawake watatu wamebeba mitungi mikubwa ya maji au vyombo vingine kichwani mwao, kuashiria shughuli ya kutafuta maji au kubeba mizigo.

Lori la kubebea maji taka likiwa limeegeshwa kando ya barabara au njia. Lori hilo lina rangi nyeupe sehemu ya mbele na tanki kubwa la rangi nyekundu nyuma lililoandikwa exhauster .

Muuguzi au mtaalamu wa afya akimhudumia mtoto mchanga aliyelala incubator ya uwazi. Muuguzi huyo amevaa sare ya samawati na ana miwani akionekana kujishughulisha kwa umakini na mtoto.

Jengo lililokuwa limeteketea kabisa kwa moto mkali. Moto unawaka kwa kiasi kikubwa na miale ya moto mikubwa inatoka kwenye paa na madirisha ya jengo hilo, likionyesha uharibifu mkubwa.

Chupa ndogo ya dawa, chupa hiyo inashikiliwa na mkono uliovalia glovu ya kijani, karibu na chupa kuna sindano iliyojaa kimiminika cha manjano, picha hii inaashiria maandalizi ya chanjo ya homa ya manjano.

Barabara yenye maji mengi yaliyotuana, labda kutokana na mvua kubwa au mafuriko. Magari mawili bajaji ya gari dogo la rangi ya samawati yakipita katikati ya maji. Pia kuna magari mengine na watu wachache wakiwa na miavuli kwa mbali.

Mkusanyiko wa vitu vinavyo onekana kutumika katika mila au tiba za jadi, katikati kuna chupa kubwa ya kahawia kwa shanga nyekundu na nyeupe. Ndani yake kuna chupa ya plastiki yenye kifuniko cha kijani kibichi na chupa nyingine ya samawati.

Mwanamke akishika mtoto mchanga anayelia, huku mtaalamu wa afya aliyevaa barakoa na glovu akimpa sindano mtoto huyo. Mama anaonekana kumtuliza mtoto, na anatabasamu usoni, labda akijitahidi kumtuliza mtoto wake wakati wa chanjo.

Kambi ya wakimbizi au makazi ya muda katika eneo kame. Katika picha ya mbele kuna jagi kubwa la maji au tanki ndogo la maji limewekwa juu ya meza ndogo ya mbao. Nyuma yake kuna vibanda vingi vilivyotengenezwa kwa vifaa mbalimbali kama vile hema na mabati likionyesha hali duni ya maisha.

Watu wawili wakitembea kwenye maji mengi yaliyotuama, yakiashiria mafuriko. Nyumba zilizotengenezwa kwa mabati na kuta za mianzi au nyasi zinazoonekana zikizungukwa na maji, zikionyesha athari za mafuriko katika eneo hilo.

Wanawake wawili na mtoto mchanga. Mwanamke mmoja aliyevaa vazi jeupe la hospitali na kitambaa cha rangi ya kijani kichwani, ameegama chini akimwangalia mtoto. Mwanamke mwingine, labda mama wa mtoto amevalia kitambaa cha rangi ya samawati kichwani na amembeba mtoto mchanga anayelia.

Wanawake wawili wakiondoa maji yaliyotuwama kutoka eneo lililojaa machope. Mmoja anamwaga maji kutoka ndoo na mwingine anatumia chombo kingine kuondoa maji. Wote wamevalia nguo za kawaida na mmoja ana barakoa. Inaonekana kama wameathiriwa na mafuriko au maji taka.

Muuguzi aliyevaa sare nyeupe na nyekundu akimpa mtoto mchanga matone ya dawa mdomoni. Mtoto huyo anashikiliwa na mwanamke labda mama yake aliyevaa kofia nyekundu. Inaonekana kama tukio la chanjo ama utoaji wa dawa kwa mtoto katika kituo cha afya.

Mwanamke anayefanana na mfanyakazi wa afya akiwa amevaa barakoa na sare ya samawati. Anashikilia sindano na chupa ndogo ya dawa akionekana akijaza sindano. Nywele zake zimesokotwa na ameinamisha kichwa kidogo akizingatia anachokifanya.

Mwanamke pengine mama akiwa amemshika mtoto mchanga mikononi mwake. Mwanamke huyo amekaa kwenye kiti cha samawati na amevaa vazi la hospitali la rangi ya samawati, anaonekana akimwangalia mtoto wake kwa upendo na uangalifu.

Wauguzi wawili wa meno wakiwa wanamhudumia mwanamke mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno, wote wamevaa maski ya samawati, glavu nyeupe, na miwani ya kujikinga. Mmoja wao amevaa koti nyeupe la daktari na mwingine amevaa skrubu za rangi ya till .

Mikono miwili imeshikana mmoja ikiwa imevaa glavu za matibabu zinazopatikana hospitalini na meingine ikiwa haina glavu. Hii inaweza kuashiria mgonjwa akishika mkono wa mfanyikazi wa afya ikionyesha msaada , faraja au utunzaji wa kimatibabu.

Kundi kubwa la panzi wengi wakiwa wametua kwenye majani ya mmea mkubwa pengine mahindi au mmea mwingine wa nafaka . Panzi hawa wana rangi ya kahawia na madoa na wanatofautiana kwa ukubwa.

Mwanaume mweusi akiwa amekaa kwenye mashini ya mazoezi akifanya mazoezi ya mikono. Anaonekana akizingatia shughuli hiyo. Nyuma yake kuna mtu mwingine labda mtaalamu wa mazoezi ya viungo au mhudumu amesimama akimwangalia.

Jengo dogo la samawati na nyeupe, ambalo linaonekana kuwa kituo cha maji kilichoweka katika eneo kame au jangwa. Kuna wanawake na watoto kadhaa wakiwa wamekusanyika karibu na jengo hilo, wengine wakiwa wameshika vyombo vya manjano na vyeupe vinavyotumika kubebea maji.

Mkono wa mtu mzima ukimwekea kalamu ya wino isiyofutika kwenye kidole gumba cha mkono wa mtoto mdogo, ambaye amevaa shati jekundu. Kalamu inayotumika kuweka alama hiyo inaonekana wazi, ikiwa na maneno yaliyoandikwa juu yake.

Daktari aliyevaa koti jeupe, barakoa na kifaa kinacho shikiliwa kichwani, akichunguza sikio la mwanamke. Mwanamke huyo ameketi na anaonekana akim wangalia daktari. Kwa nyuma, kuna watu wengine wameketi, na hema linao nekana kwa mbali.

Daktari wa kiume, aliyevaa koti jeupe la daktari, shati la pinki na miwani, akichunguza mkono wa msichana mdogo au mwanamke mchanga. Msichana huyo amevaa nguo yenye muundo na skafu shingoni na anaonekana akimwangalia daktari.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya akiwa amevaa barakoa ya samawati na sare nyeupe ameshikilia sindano ndogo kwa umakini mikononi mwake akionekana kuiandaa kwa ajili ya matumizi.

Mwanamke aliyevaa vazi refu lenye michoro na kitambaa cha rangi ya waridi kichwani amesimama katikati ya eneo lenye udongo na vumbi. Anaangalia mbele moja kwa moja. Kuzunguka kuna madumu na vyombo vingi vya kuhifadhia maji vya rangi mbalimbali kama vile kijani kibichi, manjano na nyeupe.

Mzazi au mlezi aliyevaa barakoa amemkumbatia mtoto mchanga. Mtaalamu wa afya amesimama karibu akichoma sindano kwenye mkono wa mtoto, labda akimpa chanjo.

Wanawake wawili, mmoja akiwa amevaa shati la samawati na kilemba na mwingine akiwa amevalia shati jeupe. Mwanamke aliyevalia samawati, anaonekana akichota maji kutoka kwenye chombo kikubwa cha samawati chenye bomba, kilichowekwa kwenye ngunzo.

Mikono ikioshwa ikiwa na povu jingi la sabuni. Povu hilo linaonekana wazi kwenye vidole na viganja vya mikono likionyesha kitendo cha kusugua sabuni. Picha inatoa ujumbe wa usafi na umuhimu wa kunawa mikono.

Eneo la nje lenye meza ya mviringo iliyotengenezwa kutokana na roller ya cable .Juu ya meza kuna chupa nyingi za rangi mbalimbali baadhi zikiwa na kiowevu ndani. Nyuma ya meza kuna baiskeli ya samawati iliyolala chini.

Mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno, huku mdomo wake ukiwa wazi na taa ya samawati ikimulika ndani. Daktari wa meno, ambaye sehemu ya mwili wake na mikono yake imevaa glavu nyeupe na nguo za samawati, anashikilia kifaa chenye mwanga wa samawati kinachotumiwa kwenye kinywa cha mgonjwa.

Daktari wa macho akimpima macho mgonjwa. Daktari ambaye amevaa koti jeupe la hospitali na shati la samawati lenye dots , ameketi upande wa kulia wa mashine kubwa nyeupe ya kupimia macho.

Mwanamke anayeweza kuwa mtaalamu wa tiba ya viungo akimsaidia mwanaume kufanya mazoezi ya kurejesha afya. Mwanamke huyo amepiga magoti kwenye mikeka yenye rangi mbalimbali na amemshika mwanaume huyo kwa mkono akimsaidia kusimama au kusawazisha.

Eneo la mapokezi au dharura katika hospitali. Kuna wahudumu wa afya kadhaa wakiwa na sare nyekundu zenye nembo ya msalaba mweupe, Wakiashria kuwa ni kutoka shirika la msaada au huduma za dharura.

Timu ya madaktari au wataalam wa afya wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji. Wote wamevalia mavazi ya upasuaji, kofia na barakoa na wanaonekana wakifanya upasuaji au utaratibu mwingine wa kimatibabu kwa mgonjwa ambaye haoenekani vizuri. Kuna vitu vya matibabu na skrini ya kufuatilia nyuma yao.

Mtu aliyevaa vazi la kinga jeupe na glavu za samawati akipulizia dawa kwenye mimea iliyopandwa kwenye safu. Anaonekana akitumia chombo cha kupulizia chenye tanki la rangi ya machungwa lililobeba mgongoni.

Wanawake wawili wakiwa katika chumba kinachoonekana kama kituo cha afya au zahanati. Mwanamke mmoja anayeweza kuwa mfanyakazi wa afya ameketi upande wa kulia akiwa amevaa shati jeupe na nyekundu na anaongea na mwanamke mwingine aliyekaa kinyume chake ambaye anaonekana kama mgonjwa au mteja.

Daktari aliyevaa sare za samawati na barakoa, akimchunguza mtoto mchanga aliyelala kitandani. Daktari ana stethoskopu shingoni na kuna mtu mwingine nyuma yake anayesaidia au kuangalia. Inaonekana kama uchunguzi wa kimatibabu au kliniki ya watoto.

Wanawake wawili ndani ya chumba. Mwanamke mmoja ameinama, amevaa kinyago cheupe cha uso na glavu nyeupe, akionekana akimsaidia mwanamke mwingine, aliyelala kwenye benchi la chuma la rangi ya samawati, akiwa amevaa nguo yenye michirizi mieusi na mieupe.

Mtu aliyevaa vazi la kinga la rangi ya manjano, barakoa na glovu za samawati akipulizia dawa kwenye mimea shambani. Ameibeba kifaa cha kunyunyuzia dawa mgongoni. Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwa safu na udongo unaonekana kuwa umeandaliwa kwa kilimo.

Nyumba ndogo ya kitamaduni iliyojengwa kwa nyasi na udongo ikiwa imesimama katika eneo kame na vichaka vilivyo kauka. Mbele yake kuna vitu vitache vilivyo tawanyika na kuna jaba la jano karibu na kichaka kilicho na nguo ya chungwa iliyotundikwa.

Mwanafunzi wa kike anayevaa miwani na koti la maabara jeupe akifanya jaribio la kisayansi katika maabara. Ameinamia meza nyeusi na mbele yake kuna miali ya moto kutoka kwenye kichomea.

Meza ya soko au kibanda cha barabarani kinachouza bidhaa mbalimbali. Sehemu ya mbele ya picha inaonyesha mtu labda muuzaji akiwa amesimama kando ya meza. Juu ya meza kuna safu ya chupa na vyombo mbalimbali vya rangi tofauti.

Mkono wa daktari wa meno ukiwa umevalia glovu ya zambarau akitumia kifaa cha kuchimba au kusafisha jino mdomoni mwa mgonjwa, kifaa hicho kimeingizwa mdomoni na inaonekana kama utaratibu wa meno unafanyika.

Kundi la watu sita waliovalia suti maalum za kujikinga na maski wakitembea kwenye shamba lenye mimea mirefu inayoonekana kama miwa au nafaka. Kila mmoja wao amebeba kifaa kikubwa cha kunyunyizia mgongoni, kinachotumika kwa ajili ya kupulizia dawa za kuwaua wadudu au mbolea.

Angani inaonyesha eneo kubwa lililofurika maji ya kahawia, kuashiria mafuriko makubwa. Barabara au njia zimezungukwa na maji na miti imezama kwa kiasi kikubwa au kuzingirwa na maji.

Mikono ya mtu iliyokaa juu ya rundo la pakiti za taulo za kike. Pakiti hizo zina rangi ya samawati la waridi zikiwa na maandishi na picha zinazoonyesha matumizi. Bidhaa hizo zinaonekana kuwa zimepangwa kwa ajili ya usambazaji au kuuzwa.

Chumba cha upasuaji chenye timu ya madaktari na wahudumu wa afya wakiwa oparesheni. Madaktari wawili wa kiume waliovalia mavazi ya kijani kibichi ya upasuaji, kofia za samawati na barakoa wamesimama wakiangalia chini kwenye mgonjwa ambaye amelala kwenye meza ya upasuaji iliyofunikwa na kitambaa cha kijani.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa katika kliniki ya meno, daktari amevaa kofia ya samawati ya upasuaji, barakoa na sare za samawati, mgonjwa mwanaume amelala kwenye kiti cha daktari wa meno na amevaa miwani maalum ya rangi ya machungwa kulinda macho yake inaonekana kama anapokea matibabu ya meno.

Daktri wa meno ambaye anaonekana kuwa mwanaume mwenye asili ya Asia na amevaa miwani maalum na barakoa, akimuhudumia mgonjwa ambaye ni mwanaume mweusi aliyelala kwenye kiti cha meno.